Mkusanyiko wa wanawake watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya asili wakiendelea kujifunza sanaa hiyo ya ususi kwa njia ya vitendo. Njia ambayo inayotarajiwa kuwafanya waweze kuelewa kwa undani zaidi ufanyaji kazi wa sanaa hiyo.

Mkusanyiko wa watu wazima wanaojumuisha wanaume na wanawake, walioamua kurudi shuleni na kuangalia namna ya kujifunza mambo mbalimbali, yatakayowawezesha kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao wakiwa darasani wakiendelea kupokea mafunzo kwa ukaribu zaidi na umakini wa hali ya juu, yale wanaopewa na mwalimu wao.

Michezo ni katika vitu muhimu ili kuhakikisha akili na miili ya watoto inakua katika ukuaji mzuri. Hivyo, kuhakikisha jambo hilo sehemu hii iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha shughuli za malezi na kuwafundisha watoto mambo mbalimbali, imeandaliwa ili kuwaruhusu watoto hawa waweze kucheza.

Michezo ni katika vitu muhimu vinavyochangia kwa kiwango kikubwa kukua kwa watoto kiakili na kimwili. Hili ni eneo linalopatikana katika moja ya sehemu zilizoandaliwa kwa ajili ya kuendesha shughuli ya kukuza na kulea watoto na kuwafundisha mambo mbalimbali ya msingi kwa kuwawekea mazingira rafiki yatakayo wawezesha watoto hao kucheza.

Mwanamke mwalimu katika moja ya shule za msingi akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa ukaribu zaidi, ili kuhakikisha wanafunzi wake wanamuelewa na kuweza kufanya vizuri katika somo lao hilo la hesabu.

Mazingira masafi kabisa yaliyozunguukwa na bustani zilizopangaliwa vizuri na majengo yaliyokuwa masafi ya eneo la shule ya msingi huku wanafunzi wakiendelea kujifunza mambo mbalimbali katika elimu hiyo inayotolewa katika shule hii.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi akiwa darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa kutumia njia nzuri kabisa aliyoichagua, ili kuwafanya wanafunzi wake waweze kuelewa kwa urahisi na wepesi bila kupitia ugumu wa aina yoyote.

Mwanamke huyu ambaye ni mwalimu katika moja ya shule za msingi akiwa darasani, akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa ukaribu kabisa, tabasamu kubwa linalodhihiri katika uso wake likionesha furaha kubwa aliyokuwa nayo kuhakikisha wanafunzi hao wanamuelewa.

Mwalimu katika moja ya shule za msingi, akiwa darasani, akiendelea kuwafundisha kwa ukalimu na umakini mkubwa wanafunzi wake, ili kuweza kuwafanya wanafunzi hawa waweze kumuelewa vizuri na kufanya vizuri katika mitihani yao ya somo hilo.

Chumba maalumu kilichoandaliwa na moja kati ya shule ya sekondari, kwa ajili ya kuendeshea masomo ya kompyuta. Somo hili ni muhimu linalowawezesha wanafunzi kuweza kujua mabadiliko ya kisayansi, na kiteknolojia kwa wepesi na kwa urahisi.

Mjumuiko wa wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu unaojumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamevalia majoho yenye rangi: nyeusi, nyekundu, bluu, pamoja na nyeupe. Huku wakiwa na tabasamu zinazodhihiri kwenye nyuso zao kuonyesha furaha kubwa waliokuwa nayo kumaliza masomo yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao kwa umakini wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayofundishwa na mwalimu wao huyo na kuweza kwenda kuyafanyia kazi kutatua matatizo mbalimbali yatakayo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wanaojishughulisha na elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza yale wanayopewa na mkufunzi wao kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, ili kuhakikisha wanayadhibiti yale yote wanayofundishwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiwa wametulia na kwa umakini mkubwa, huku wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao akiendelea kuwapatia, mambo mbalimbali yatakayowapa maarifa ya kutatua matatizo katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, yale wanayofundishwa na mkufunzi wao, ili kuhakikisha wanayadhibiti vizuri kabisa, mambo ambayo yatakayowawezesha kwenda kutatua changamoto mbalimbali, zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia nzuri na ya kipekee, inayowawezesha wanafunzi hao kila mmoja kupima uelewa wake katika masomo bila kushirikisha mwenzake katika kulielewa jambo hilo na kupata ufahamu mkubwa watakapo kuja kuchanganya mawazo yao.

Wakufunzi mbalimbali wakiwa katika chumba maalumu kilichoandaliwa mahususi kwa ajili ya kuendesha semina, inayotarajiwa kuwapatia mafunzo wakufunzi hao mbalimbali, yatakayo wawezesha kuweza kujua namna tofautu tofauti za kufikisha maarifa kwa wanafunzi na kuwafanya wanafunzi waweze kuelewa kwa wepesi na urahisi zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao, akiendelea mkufunzi wao kuwapatia mafunzo hayo kwa ukaribu zaidi, huku wanafunzi wakimsikiiza kwa umakini na utulivu mkubwa, ili kuhakikisha wameyadhibiti yale yote anayowafundisha mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa kutumia njia za kisasa zaidi, zilizotarajiwa kuwapatia wepesi mno, katika kusoma masomo yao hayo, kwani ni wepesi kusoma kwa kutumia vifaa hivi vya kisasa kuliko kutumia njia za kizamani.

Mkusanyiko wa wanafunzi wa chuo kikuu unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiwa darasani wamekaa kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakiendelea kumsikiliza mkufunzi wao anaendelea kuwasomesha na kuwapatia mafunzo mbalimbali yatakayo wasaidia vijana hao kuweza kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa kinachotumika kama darasa, huku mbele kukiwa na mkufunzi wao akiendelea kuwafundisha kwa kutumia mbinu za kisasa kabisa ili kuwafanya wanafunzi wake waweze kuelewa kwa wepesi kabisa na urahisi zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa kilichotumika kwa ajili ya kuweza kuwawezesha kufanya shughuli za mitihani wakiwa wametulia kwa utulivu wa hali ya juu ili kuhakikisha wanajibu kulingana na yale waliofundishwa na wakufunzi wao, na hivyo kufanya vizuri hapo baadaye.

Mkusanyiko wa vijana wa elimu ya chuo kikuu unaojumuisha wanaume na wanawake, wakiendelea kujadiliana na kungalia namna mbalimbali za kuweza kufikia malengo yao ya kusoma yale wanayosomea wakiwa chuoni, huku wakiendelea kutumia vifaa vya kisasa na vya kitekinolojia zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, wakitumia njia ya vitendo itakayoweza kuelewa masomo hayo na kisha kutatua matatizo mbalimbali na changamoto zitakazo jitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo huku wakitumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia kufanikisha zoezi hilo, njia hii ya kusoma inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kutatua matatizo na changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa umakini na utulivu mkubwa kutoka kwa mkufunzi wao kaa njia ya vitendo. Njia ambayo inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kupata maarifa makubwa yatakayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani, wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku mkufunzi wake akiendelea kuwaelekeza kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanafunzi hawa wanaelewa kwa undani mambo ambayo yatakayowezesha kuweza kutatua matatizo mbalimbali, na changamoto zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi kati ya moja ya vyuo vya ufundi nchini wakiwa eneo la kazi wakiangalia namna ambavyo kazi zinafanyika kiuharisia katika maisha ya kweli, nje na namna ambavyo walikuwa wakiona wakiwa darasani. Njia hii ya mafunzo ni nzuri na inawafanya wanafunzi wapate uzoefu mapema.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa. Njia hii ya masomo inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kupata maarifa muhimu, yatakayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zinazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika chuo cha ufundi wakiwa darasani pamoja na mkufunzi wao, wakiendelea kujifunza kwa umakini na ukaribu zaidi kwa njia ya vitendo namna ya utendaji kazi wa vifaa mbalimbali vya umeme. Njia hii ya kusoma ni nzuri itakayowawezesha wanafunzi hao kupata maarifa makubwa, yatakayowawezesha kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii zao.

Wanafunzi katika moja ya vyuo vya ufundi wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku pamoja na mkufunzi wao wakiendelea kuwapatia mafunzo hayo kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanafunzi hao wanamuelewa kwa undani.

Mwanafunzi anayejihusisha na elimu ya ufundi akiwa darasani akiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo huku akiwa amevalia koti lenye rangi ya bluu, ili kuweza kufanikisha zoezi hilo na kuhakikisha anaweza kutatua changomoto mbalimbali zitakazojitokeza katika jamii yake.

Wanafunzi katika moja ya chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza kwa njia ya vitendo, huku mkufunzi wao akiendelea kuwasimamia kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha wanafunzi hao wanajifunza kile kilichokuwa sahihi kama vile ambavyo amewaelekeza.

Wanafunzi wanaojihusisha na elimu ya ufundi, wakiwa darasani wakiendelea kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kitekinolojia zaidi, njia hii inatarajiwa kuwawezesha wanafunzi hao kuweza kuyaelewa masomo hayo kwa undani zaidi na kwa wepesi, bila kupata ugumu wa aina yoyote.